Hapa ni darasani na tunaona kwenye darasa hili madawati yamepangwa na kwenye darasa hili hakuna wanafunzi tunaona kuwa madirisha yamefunguliwa na hivo mwangaza inaingia kwenye darasa hili, tunaaminia kuwa wanafunzi hawamo humu ndani lakini katika wakati nyingine watapata kuingia .

Watu hawa wako kwenye uwanja na tunaona kuwa wanacheza soka. Watu hawa pia tunaona kuwa wamelemaa na hivyo basi hili soka linachezwa na watu ambao wamelema pekeyao. Tunaona kuwa wanapiga mpira na miguu yao isiyolemaa katika uwanja hii.

Hii hapa ni cheti na cheti hili ni nyeupe. Cheti hili lina maandishi na maaidshi hayo hayaonekani vile pia cheti hiki ina michoro mbalimbali tunaona watoto , nyumba na pia nguo.

Hapa ni darasani, kwenye darasa hili kuna ubao na maandishi yameandikwa hapo. Hapa mbele pia kuna kiti cha mwalimu na picha za aina kadhaa zimepata kuwekwa kwenye ukuta ili watoto waweze kusoma hivyo vitu kwa urahisi.

Hizi hapa ni vitabu. Na vitabu hivi ni viwili. Kitabu moja ni ya kuandikia na nyingine inatumika katika maelezo. Kitabu hii inayotumika katika maelezo yana mchoro ya watoto wanaocheza kwenye ukurasa huu wa kwanza.

Hili hapa ni karatasi ambalo lililowekwa kwa ukuta, karatasi hili lina maandishi yanayozingatia ulindaji wa misitu yetu unatueleza jinsi ya kutumia misitu na kuilinda na jinsi ya kuhifhadhi hili kisiharibiwa, limewekwa hapa hili watu wapate kusoma na kupata maaarifa zaidi katika kuijua misitu yetu.

Hiki ni kitabu na kitabu hiki ni cha wanafunzi wa gredi ya saba, kitabu hili ni la mafunzo ya tarakilishi peke yake, kitabu hili ni kitabu cha anayesoma na mwalimu pia.

Hapa inaonekana kuwa ni darasani, maanake viti vimepangwa na meza pia imepangwa mbele ya viti hizo ili itumike kuanfika, mlango iko upande ule na imefungwa madirisha pia yamefunguliwa. kwenye darasa hili hakuna mtu yeyite aliyekuwa ndani.

Mwanadada huyu ameketi amevalia shati nyekundu na amevalia long'i ya nyeusi anaangalia kando na hapa tunaona chuma zinazobebwa na wanaume ili kutengeneza misuli ameinua miguu yake wa kulia.

Hapa ni shule. Tunaaminia kuwa ni shule kwa kuwa yana maandishi ya wanyama kwenye ukuta. Na maandishi hayo huwa inakuanga ya maelezo Kwa wanafunzi. Shule hili inakaa kuwa ya watoto chekechea. Tunaona mti kwenye nyuma ya darasa hilo, na tunaona humo mbele zimepandwa maua ndogo ndogo.

Hili ni jumba na jumba hili ni kubwa. Jumba hili limezingirwa na miti na tunaona miti hizi zimetumika katika mapambo. Hatujui kuwa hii ni shule ama ni hospitali ama ni nyumba ya makazi lakini ni nyumba iliyotengwa sehemu fulani katika shughuli fulani.

Hawa ni wanariadha na wanariadha hawa wamevalia jezi ya riadha iliyoandikwa Kenya. Aliye upande wa kulia tunaaminia kuwa haoni na amefunga macho. Ameshikiliwa na mwenzake kwa jina yake tunaweza kuona ni Kimani.

Hapa ni darasani, na darasa hili lina madawati na viti vya kukaliwa na wanafunzi. Tunaona hapo mbele kuna umbao nyeupe ambao hutumiwa kuandika. Hapa chini pia, uko kando tunaona kabati ambazo zinatumika kupanga vitabu.

Mazingira haya tunaona kuwa yamepandwa mti. Na uko mbele tunaona kuwa kuna aina za vitu za michezo za watoto ambao wao kupanda na kucheza navyo. Tunaaminia kuwa hapa ni shule maanake vitu kama hivi hupatikana katika shule ya watoto wa chekechea.

Hii hapa ni kifutio na kifutio hutumika darasani katika kufuta ubao. Tunaona kifutio hiki kimewekwa chini na hivyo basi hakitumiki kwa sasa. Na kimewekwa karibu na ubao hili lipatikane kwa urahisi, hili wapate kufuta ubao.

Mtu huyu anaendesha baiskeli, anaonekana kuwa amelemaa kwa kuwa mguu wake mmoja haupo. anaendesha baiskeli katikati ya miditu ambayo iko n barabara amevalia nguo ya waendeshaji baiskeli na anaenda kwa kasi.

Watu hawa wanacheza kwenye uwanja. Wanacheza mpira wa kandanda. Wanairusha mipira hiyo hewani. Wote wamelemaa na wanatumia vifaa vinavyotumika na walemavu. Ili waweze kucheza kwa ufasaha.

Huu ni ubao na ni ya rangi ya nyeupe. Tunaona kuwa, kuna maandishi ambayo yasiyoonekana kwenye ubao huu. Hapa ni darasani ambapo wanafunzi hukuja kusomea.

Hawa ni wanariadha na wako kwenye uwanja wa riadha. Mmoja amelala chini kwenye uwanja ilhali mwingine yuko hapo kando yake. Wanaonekana kuwa walio kwenye mazungumzo. Na hapo nyuma tunaona bodi iliyoandikwa matoke walizozipata.

Hawa ni waendeshaji baiskeli na tunaona kuwa ni wawili. Wote wanatumia baiskeli moja ambalo huwa linatumika na watu wawili kuliendesha kwa jinsi lilivyotengenezwa. Tunaona kuwa hawa watu wako kwenye misitu na hivyo basi wanaendesha gari hili. Tunaamini kuwa wako kwenye riadha yao.

Huu ni uwanja wa kuchezea, na uwanja hii tunaona kuwa haina watu wengi. Uwanja hii ina watu watatu, mtu alie upande wa kushoto anaonekana kuwa amelemaa na aliye katikati amevalia nguo ya nyekundu yenye ya kenya

Hii hapa ni karatasi ya mwanafunzi , na karatasi hili linakaa la mtihani . Karatasi hili linaonyesha alama alizopata mwanafunzi katika mtihani huo . Tunaona hapa picha za wanyama mbalimbali. Tunaona kuwa ,alifanya hesabu kadha wa kadha na akapata alama bora.

Hili ni darasa. Na hapa kwenye darasa tunaona viti na dawati za wanafunzi. Dawati hizo zimepangwa na wanafunzi bado hawajaingia humo ndani. Tunaona vitu zingine zimeekwa katika juu ya dawati. Na kwenye ukuta tunaona kuna kalatasi ambazo ziliekwa kwenye ukuta.

Hii hapa ni mlango na mlango hii ina maandishi , imeandikwa maandishi ambayo yasioonekana. Mlango hii pia, imepakwa rangi ya nyekundu na tuna aminia kuwa inaweza kuwa mlango wa darasa au maybe hospitali.

Hili ni jumba na jumba hili tunaaminia kuwa liko kwenye skuli. Jumba hili ni refu na limezingirwa na miti. Nyuma ya jumba hili, kuna nyumba nyingine humo juu, ambayo pia tunaaminia liko katika mazingira moja na hili la kwanza.

Hii hapa ni tarakilishi na tarakilishi hiki kimeekwa katika meza. Tarakilishi hili linatumika katika zoezi moja au nyingine, linaezakuwa linatumika shuleni ama ofisini ,tunaona kuwa Kwa wakati huu tarakilishi hili limezimwa.

Hawa ni wanariadha, mmoja ni mwanaume na mwingine ni mwanamke, tunaona kuwa mwanaume huyu anaongoza huyu mwanamke katika riadha yake, mwanamke huyu ni wa Kenya na jina lake ni Koech, hatuna uhakika kuwa haoni lakini amevaa kitu jichoni ambayo inamfanya asione mbele, hivyobasi huyu mwingine anamwelekeza.

Hawa ni wanariadha na wako kwenye mazoezi yao. Mmoja amevaa nguo nyeusi kutokea juu hadi chini na mwingine amevalia shati ya majani. Wote tunaona kuwa wanafanya zoezi na wanakimbia na mmoja tunaaminia kuwa ndiye anayefunza mwingine.